Sehemu ya shamba. Sehemu hii ni shamba ya ndizi , ndizi haya yanaonekana kuwa wachanga na wenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hawa wameweza kupandwa kwa mashimo maalum yenye yameweza kuchimbwa. Ndizi haya yanaonekana wenye afya na kukua vizuri.

Ngo'mbe wa maziwa. Ngo'mbe huyu ambaye anaendelea kukamuliwa. Mkulima huyo anatumia kifaa maalumu kinachomulika chuchu za ngo'mbe na kuweza kutoa maziwa, na kuimimina kwenye chombo maalum cha kuhifadhi maziwa.

Migomba ya ndizi ,migomba ambayo ni changa imewezwa kupandwa katika chumba cha kijani kimbichi. Chumba hichi ambacho ni maalum kwa kuweza kukua kutumika kukua mimea. Mimea hii inaonekana kuwa afya mzuri.

Chumba, katika chumba hiki ndizi imeweza kupangwa kuna ndizi ambaye imekwa chini, na kuna ndizi ingine ambayo imeweza kuwekwa kwenye crate , ndizi hizi zimehifadhiwa kwa minajili ya kuuzwa.

Ng'ombe za maziwa, ng'ombe hizi ziko mahali pa zizi pa kukamulia maziwa. Ng'ombe hizi zinakamuliwa na mashine ambaye inatumika kukamua ng'ombe hizo. Mashine hii pia ina mitungi ya kuweka maziwa.

Sehemu ya sokoni, wauzaji wa ndizi wameweza kuleta ndizi zao sokoni ili kuweza kuziuza, pia kuna wanunuzi ambao wameweza kuja kununua ndizi, ndizi inaonekana kuwa kwa wingi .

Mkulima au wakulima wa ng'ombe wana ng'ombe zao ambazo zimewekwa mahali maalum pa kukamulia maziwa. Ng'ombe hawa wanakamuliwa kutumia mashine maalum ya kukamua ng'ombe. Pia kuna mitungi rasmi ya kuhifadhi maziwa.

Wakulima wa ng'ombe, ng'ombe hawa wameweza kuwekwa mahali maalum na wanaendelea kunyunyiziwa dawa. Dawa hizi ambazo zimewekwa kwenye tanki kubwa na kutumia mapipa wanaweza kuwanyunyiziwa dawa ili kuondoa kupe.

Mkulima wa mahindi anaonekana kushika sehemu ya mahindi ambaye imeweza kukumbwa na wadudu. Mmea huu umeweza kushambuliwa na wadudu na kuweza kutoboa toboa na kufanya kuwa na mashimo.

Mkulima wa ndizi, mkulima huyu wa jinsia ya kike na pia ni mfanyabiashara yumo shambani mwake anaendelea kukagua ndizi wake kuona kama ndizi hii amefika ameweza kukomaa ili aweze kumpeleka sokoni.

Soko la ndizi. Ndizi wengi wameletwa mahali hapa. Pia kuna lori ambayo imeweza kuleta ndizi nyingi na kuna watu ambao wanaendelea kushukisha ndizi hizi ili wateja waweze kununua.

Ng'ombe hawa wanaonekana kutoka kwenye dimbwi. Dimbwi hili lina dawa ya kutoa kupe. Wanaingia katika kidimbwi hii ili kuoshawa kuhakikisha kwamba wameeza kuondolewa hizo vitu.

Sehemu ya sokoni ya kuuzia matunda, kuna matunda aina mbalimbali , kuna ndizi kwa wingi, kuna nyanya , kuna vile maembe pamoja na matunda mengi ambae imepangwa kwa pamoja .

Shamba la ndizi. Migomba ya ndizi ambayo inaonekana kwenye afya njema. Mgomba hii imeweza kuweka ndizi wakubwa sana na warefu. Kuna ndizi ambazo zimeweza kuivia kwenye migomba hiki, ndizi za mbele, na kuna zingine kule nyuma ambazo bado hazijaiva.

Sehemu ya sokoni mahali paa kuuzia ndizi. Wauzaji wa ndizi wameeza kuminika sokoni hapa. Wamepanga ndizi zao mahali pamoja ili kuweza kuwauzia wananunuzi. Wanunuzi pia wameweza kufka ili kununua ndizi hizi.

Mgomba wa ndizi yenye afya mzuri una matawi yenye rangi ya kijani kibichi. Mgomba huu umeweza kuweka ndizi ni kubwa na inaendelea kukua na kukomaa.

Wakulima wa maziwa, ama mkulima wa maziwa, maziwa yameletwa mahali pa kuhifadhi na gari ama lori, maziwa ambayo yako kwenye mitungi maalumu yanashukishwa huku maziwa haya yakichungwa kutumia kichungi rasmi.

shamba la mahindi. Mahindi hii inaonekana kuwa imekomaa. Matawi yake yameweza kunyauka na pia mahindi yameweza kunyauka mpaka kuangalia chini. Yako tayari kuvunwa.

Mkulima wa ng'ombe ya maziwa. Mkulima huyu ameketi, anaendelea kukamua ng'ombe wake, ana kibuyu maalum cha kukamulia maziwa na pia ameweza kuketi na kufunga ng'ombe wake mguu.

Ukulima wa ndizi au shamba ya ndizi. Migomba ya ndizi ambayo imeweza kutunzwa vizuri, ingineyo pia imeweza kuweka ndizi ambazo ziko na afya nzuri.

Mkulma wa maziwa, hapa anaendelea kumimina maziwa katika mitungi maalum ya kusafirisha maziwa au ya kuhifadhi maziwa hiyo, mkulima huyu ameweza kuvaa sare rasmi ili kuendelea kutayarisha maziwa yake.

Mkulima wa ng'ombe ya maziwa. Mkulima huyu anaonekana akikamua ng'ombe wake. Ng'ombe huyu anaonekana kuwa amesimama na kutulia. Pia anaonekana hajafungwa miguu wala sehemu yoyote.

Sehemu ya sokoni mahala pa kuuzia ndizi zilizoiva. Kuna wauzaji wa kike wamepanga ndizi zao zilizoiva pale ili kuendelea kuwauzia wanunuzi ambao pia wanaendelea kukagua ndizi hizi ndio pia waweze kununua.

Mkulima wa ng'ombe za maziwa. Mkulima hawa wanaonekana wakikamua ng'ombe hizi. Maziwa yanayotoka kwenye ng'ombe hizi inaonekana kuwa mengi. Ng'ombe hawa wanaonekana kwenye afya na pia wanaonekana kupewa chakula kila wakati wanaendelea kukamuliwa.

Watu watatu wenye kijinsia ya kiume, ni wakulima wa maziwa wanaendelea kujichunga na maziwa yao na kuimimina katika vyombo maalum vya kuweza kusafirisha maziwa haya.

Sehemu ya mahabara. Mhudumu wa mahabara wa jinsia ya kike mkononi mwake anaendelea kufanya utafiti wake ili kutadhmini ni nini kinachoendelea.

Barabara mbovu watumiaji ama wakaazi ambao wako karibu na barabara hiyo wanaendelea kupanda migomba ya ndizi kwenye barabara hiyo kuonyesha kwamba barabara hiyo imeharibika na haiwezi kupitika.

Ndizi zilizoiva. Ndizi hizi ni kubwa na pia ni refu. Zimekatwa na kupangwa vizuri. Ndizi hizi ukiangalia vizuri zinaweza kuwa ni ndizi tano hivi.

Mbegu za mahindi za kiasili yamepangwa pale. Mbegu hizi ama mahindi haya yameweza kuekwa pale juu ya nyumba ili moshi inapotokea iweze kuyaseka kudumu kwa muda mrefu.

Ng'ombe ameeza kufungwa kwenye mti ng'ombe huyu anaonekana kuwa na afya dhaifu ng'ombe huyu ngozi yake inaonekana imefichuka na pia ameeza kukonda

Mkulima wa maziwa anaendelea kuyamimina maziwa yake kwenye mitungi maalum ya kubeba maziwa yake ambayo ni tayari kuyasafirisha kutumia tuk tuk kuyapeleka sokoni.

Mfugaji wa ng'ombe yumo katika ng'ombe zake akiendelea kuwapa chakula. Ng'ombe hao wanakula chakula ambacho wamepewa na mkulima wao. Ng'ombe hao wanaonekana kuwa wenye afya nzuri.

Wakulima wa maziwa, wakulima hawa wanamwaga maziwa haya kwa kifaa maalum cha kupimia maziwa. Wanaweza pia kuvaa makwanda kirasmi ambayo inatumika katika ukulima wa maziwa.

Shamba la ndizi. Kuna migomba mingi ya ndizi ambayo imeeza kupandwa kwa ustadi. Migomba hii imeeza kuweka ndizi kubwa sana. Ndizi hizi zinaonekana zenye afya na zinaonekana kuwa zimelindwa vizuri.

Sehemu tambarare ng'ombe wanaonekana ng'ombe wawili wamelala chini ng'ombe hawa ni ng'ombe wa maziwa ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wamekufa ama ni wagonjwa .

Mkulima wa ng'ombe za maziwa yu amepeleka, yu asafirisha maziwa yake sokoni. Yuko pamoja na mhudumu wa bodaboda ambaye anamsaidia kusafirisha maziwa yake sokoni.

Mkulima wa ng'ombe ya maziwa, mkulima huyu mgongoni ameubeba mtungi wa kupulizia dawa. Anaendelea kupuliza dawa za kuondoa kupe kwenye ng'ombe wake.

Shamba la ndizi. Shamba hili limemeesha migomba ya ndizi ambaye imeanza kukuwa na kuweka ndizi. Ndizi hizi zina matawi ya kijani kibichi ambayo inaonyesha kuwa kuna afya. Chini ya ndizi kuna nyasi nyasi ambazo zimemea, zinafaa kuondolewa.

Mkulima wa maziwa, mkulima huyu ambaye ana tuktuk yake anaendelea kumimina maziwa yake kwenye mitungi rasmi ili kuweza kuyasafirisha hadi maeneo ya kuuzia.

Shamba la ndizi. Ndizi ambao wameendelea kupandwa katika shamba hili, pia ndizi hawa, wameweza kuekewa mbolea, kuonyesha umuhimu wa kuweka mbolea kwenye ndizi na jinsi ya kupanda ndizi hii.

Mahabara , mhudumu wa mahabara anaendelea kufanya utafiti wake akiwa amevalia sare za kimahabara na kuweza kujikinga asiweze kupata madhara ya kemikali zitokanazo na mahabara .

Mama anaendelea kutayarisha ndizi anatoa ndizi kwenye magomba yake na kupanga ndizi hawa kwenye sufuria. Anapanga ndizi hawa kwa njia spesheli ya kitamaduni ili kuweza kuyachemsha.

Wakulima wa ng'ombe za maziwa wamepeleka maziwa yao kwenye chumba maalum cha kuhifadhi maziwa wanaendelea kuyatoa uchafu na kuyamimina kwa mtungi spesheli wa kuweka.

Sehemu maalumu ya sokoni, ya kuuzia ndizi, ndizi hizi ambazo zinaonekana zenye afya bora zimepangwa kwa ustadi ili wanunuzi wakuje kuchagua ndizi ambazo wangependa kununua.

Ng'ombe wa maziwa wako kwenye sehemu za malisho na kupumzika. Sehemu hapa kuna maji ya kunywa na kuna sehemu ambapo wanaekewa chakula ili waweze kukula.

Bustani ya nyumbani kuna ndizi zinazometameta, kuna miwa, kuna pia mboga na matunda yanayosaidia katika utumizi wa nyumbani.

Shamba la ndizi, kuna migomba ya ndizi. Ndizi hii imeeka ndizi na imeivia pale. Mwanaume mmoja amesimama pale kuangalia ndizi ambayo imeiva.

Mfugaji wa ng'ombe kwenye mgongo amebeba mtungi ambao una dawa za kunyunyuza ng'ombe. Ametengeneza sehemu mahalum ambayo ng'ombe wanaingia ndani akiendelea kuwanyunyuzia dawa.

Ufugaji wa ng'ombe. Ng'ombe hizi zimeweza kupangwa kwenye zizi lao rasmi katika sehemu hii kuna mahala ambao kumetngwa pa kueka chakula ambao ng'ombe hawa hukula chakula hiyo.

Ng'ombe wamo kwenye takataka ambazo zimeweza kutupwa mahali ili kuweza kuzibeba baadaye. Ng'ombe hawa wanaonekana wakitafuta chakula katika takataka hizi ambazo zimesindiliwa mahali pamoja.

Mwanaume mmoja amesimama katika shamba lake. Mkulima huyu wa mahindi ameweza kusimama kwa mahindi yake ambaye yamekomaa. Ameweza kutoa mahindi yake katika mahindi na kuonyesha jinsi mahindi yake imefanya vyema.

Ndizi zimefunikwa katika ngozi. Ndizi hizi ambazo zimekomaa zimewekwa mahali ambapo kuna joto maalum ili ziweze kuendelea kuiva kama matunda.

Ngo'mbe wa maziwa. Ngo'mbe huyu anaonekana kuwekewa mashini ya kukamua. Ngo'mbe huyu pia ameekewa chakula, mashine inapokamua, ngo'mbe huyu anaendelea kupata chakula chake.

Mtu mmoja amebeba mitungi ya maziwa kwenye pikipiki yake na anataka kushukisha mitungi ili kuweka maziwa kwa mahali ambapo maziwa haya huuzwa. Pia kuna lori pale na limekuja kuchukua maziwa haya.

Mkulima wa ng'ombe amevaa mgongoni kifaa cha kupuruzia dawa ng'ombe .Pia avaa magwada rasmi ya kuzuia kemikali ya kumzuru aendele kupuruzia ng'ombe wake kuondoa kupe kwenye ng'ombe.

Wafugaji wa ng'ombe wameleta ng'ombe wao kwenye kidimbwi cha kuogesha ng'ombe ili kuondoa kupe. Wanaendelea kusukuma ng'ombe hawa ili kuingia kwenye dimbwi hili la dawa la kuondoa kupe kwenye...

Ni kwenye maabara mhudumu au mwalimu wa maabara yuma katika aabara haya akiendelea kufanya utafiti wake huku amevalia sare rasmi za maabara.

Shamba la mahindi. Mahindi yanaonekana kuwa bado yanakua. Mahindi haya yanaonekana kuwa na, na uchafu ambao uko ndani. Licha ya uchafu mahindi haya pia onekana kuwa na afya.

Ukulima wa ng'ombe. Mkulima huyu anaendelea kukagua ng'ombe wake huku amewepea chakula wakiendelea kukula. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wengi na wenye afya iliyo bora.

Mgomba wa ndizi, mgomba huu umeeka ndizi ambayo bado iko changa bado inakua. Mgomba huu uko na matawi ambaye ni marefu. matawi haya ni ya kijani kimbichi.

Mkulima wa ng'ombe ya maziwa, mkulima huu anaonyesha jinsi ya kuosha mahali ambapo ng'ombe wake hulala na pia mkononi amevaa zile mavazi za kuonyesha kuwa kwa kuosha ng'ombe hawa.

Shamba la ndizi, migomba ya ndizi ambayo ni changa imeweza kupandwa kwa wingi, migomba hii imepandwa kwa ustadi ili kupeana nafasi ya kuweza kukua na pia inaonekana yenye afya.

Mkulima wa maziwa ywaonekana akimimina maziwa yake ambayo ambapo alikuwa ameyaweka akimimina katika chupa maalumu ili tayari kuyasafirisha.

Mkulima mwenye jinsia ya kike, yumo shambani mwake, anaendelea kukagua mimea yake, kati ya mimea yake ni mahindi, pamoja na mamboga ambapo anaendelea kukagua aone jinsi ambavyo inaendelea.

Mitungi maalum ya kubebea maziwa imepangwa pale huku maziwa inaendelea kumiminiwa katika mitungi. Maziwa ambayo yako mitungi hii yanaendela kupimwa ili kujua uzito wake na kuweza kuyasafirisha.

Mkulima wa ng'ombe ya maziwa, mkulima huyu wa jinsia ya kike anaendelea kukamua ng'ombe wake kwa kutumia kichupa maalum cha kukamulia maziwa. Mkulima huyu amejifunga kikoi cha kimaasai.

Sehemu hii ni yakuuzia matunda hasa ndizi. Mudumu wa kuuza ndizi amesimama pale na kuonyesha ndizi anazo ambazo jinsi zinapendeza ili wananunuzi waje wazinunue.